Mahala hapa wanatumia nyumba kitalu kwa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea hii inaonekana kunawiri na yenye afya zaidi.

Mahala hapa wanafanya kilimo cha hidroponiki ambapo ni hutumiaji wa maji badala ya mchanga. Mimea hii huonekana yenye afya na ubora zaidi.

Katika shamba hili, wanatumia mfumo wa kilimo ya haidroponiki, ambapo mimea hii inaonekana yenye afya, na kunawiri, kwa ubora. Rangi zao pia zinapendeza.

Mahala hapa wanafanya kilimo cha hydroponic ambayo mimea hii hupandwa na maji badala ya mchanga na huonekana yenye ubora na afya zaidi.

Katika shamba hili wanafanya kilimo cha haidroponiki ambayo mimea hii hukuzwa kwa njia ya kutumia maji na rangi na ubinafsi wake huwa wenye bora zaidi.

Katika shamba hili, mkulima huyu anafanya kilimo cha hidroponiki ambapo ni utumiaji wa maji badala ya mchanga. Mimea hii huonekana yenye ubora na afya zaidi.

Katika shamba hili, wanatumia kilimo cha haidroponiki, ambapo mimea hii inaonekana yenye afya, kunawiri, na yenye rangi ya kupendeza.

Katika shamba hili mkulima huyu anafanya kilimo cha hidroponiki ambapo ni utumizi wa maji badala ya mchanga. Mimea hii uonekana yenye afya na ubora zaidi.

Katika shamba hili, wanatumia mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea hii hunawiri na kuonekana yenye kufurahisha macho kwa sababu ya rangi zao.

Katika shamba hili wanatumia mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambao mimea hii hutunzwa na kuangaliwa kwa ustadi. Pia inapendeza na ni enye ubora zaidi.

Katika shamba hili, mkulima huyu anafanya kilimo cha hydroponiki ambapo ni utumiaji wa maji, badala ya mchanga. Njia hii imeonyesha kuwa wenye afya na ubora zaidi.

Katika shamba hili wanatumia mfumo wa hidroponiki, wakitumia maji badala ya mchanga. Mimea hii huonekana yenye afya na ubora zaidi.

Katika shamba hili, wanafanya kilimo cha haidroponiki ambapo mimea hutwikiwa ndani ya maji. Mimea hii hunawiri kwa ubora na huwa yenye manufaa zaidi.

Katika kiwanda hichi, mwanadada huyu anafanya kilimo cha haidroponiki ambapo ni utumiaji wa maji ili kusaidia mimea hii ambayo huwa yanaonekana yenye uzuri na ubora.

Katika shamba hili, wanafanya kilimo cha haidrofoniki, ambapo hutumia maji badala ya mchanga. Na mfumo huu wa kilimo unaonekana wenye ubora na uzuri zaidi.

Katika chumba hiki, mtu huyu anafanya kilimo cha haidroponiki, ambapo ni utumizi ya maji badala ya mchanga na mimea hii huonekana yenye afya na ubora zaidi.

Mahala hapa panafanya kilimo cha hydroponiki ambapo ni utumizi wa maji badala ya mchanga na mimea hii huonekana yenye afya na ubora zaidi.

Katika shamba hili, mkulima huyu anafanya kilimo cha hydroponic ,ambapo wanatumia maji kabla ya mchanga. Mimea hii huonekana kukua kwa ubora na uzuri zaidi.

Katika kiwanda hiki wanafanya kilimo cha hydroponiki ambapo ni utumiaji wa maji badala ya mchanga. Mimea hii huonekana yenye afya na ubora zaidi.

Katika shamba hili wanafanya kilimo cha haidroponiki ambapo ukulima huu unasaidia mimea hii katika mambo tofauti ambayo ni ubora na uzuri wao.

Katika shamba hili, mkulima huyu anafanya kilimo cha hydroponiki, ambapo ni utumiaji wa maji badala ya mchanga. Mfumo huu umekua wa ubora na afya zaidi.

Kuna aina mbalimbali za ukulima, mojawapo ni kilimo cha kisasa cha hydroponic ambapo ni ukulima bila kutumia udongo. Mimea hukua kwenye maji yenye virutubisho maalum .

Kwenye shamba hili wanaonekana kufanya kilimo cha viwanda ambapo wamepanda mboga aina mbalimbali na zinaonekana zenye afya na kupendeza sana.

Kwenye shamba hili panaonekana kunawiri sana. Pana mimea iliyo na rangi ya kijani kibichi kama mahindi, maharagwe, nyanya, miti mirefu.

Mahala hapa wanafanya kilimo cha viwanda ambapo mimea hii hujengewa na kukuzwa bila kupatana na mimea ya nje. Hapa wanafanya ustadi na hutokea kwa ubora na zenye afya zaidi.

Kwenye shamba hili, wanafanya kilimo cha viwanda . Hapa wamepanda kabechi zinazoonekana zenye afya na zenye kunawiri marudufu.

Kwenye shamba hili, mfugaji huyu anafanya ukulima wa ng'ombe. Amefuga ng'ombe za maziwa.Ng'ombe hizi zinaonekana zenye afya na zenye utulivu.Ng'ombe hawa wanafaa kulishwa mara mbili kwa siku.

Mahala hapa wanaonekana kufanya kilimo cha viwanda ambapo wamewafunga mamia na maelfu ya kuku. Wanaonekana kuweka maji na chakula pia.

Mahala hapa ambapo wanatumia nyumba kitalu kufanya ukulima wao wa mboga hizi ambazo zinakaa zenye afya na zenye kupendeza zaidi.

Kwenye kiwanja hiki, watu wanaonekana kuketi chini kwenye magunia huku wakichagua kahawa ili iende kwenye kiwanda.

Katika shamba hili, ambapo wanafanya ukulima wa mifugo aina ya ng'ombe, kuna ng'ombe wengi wa rangi nyeupe, na nyeusi, ambao huwa wanatupa maziwa kwa wingi.

Mahala hapa ambapo wanafanya kilimo cha viwanda, mfugaji huyo ameeka kuku hawa wadogo wenye rangi ya machungwa ambao wamezingirwa na joto, maji na chakula kwa wingi.

Katika shamba hili, wanafanya kilimo cha ng'ombe wa maziwa, ambao u, ni wa rangi nyeupe, na nyeusi, kila mmoja ana tagi kwenye sikio, na huwa wenye faida zaidi.

Katika shamba hili, mkulima huyu anafanya kilimo cha viwanda ambapo anaonekana kupanda nyanya zilizonawiri na zenye rangi ya kupendeza.

Kabeji ni aina ya mboga iliyo na umaarufu nchini mwetu. Inalimwa kwa wingi na ina umaarufu kwenye hoteli na nyumbani kwetu.

Katika shamba hili mkulima huyu anatumia mfumo huu wa umwagiliaji maji ambao unakuza na kutumia maji kidogo ambapo mimea hupata maji kwa matone kila dakika na yanaendelea bila kupoteza maji.

Katika shamba hili wanafanya kilimo cha mimea cha dripu ambapo paipu hizi hutobolewa mashimo na hufunguliwa maji ambayo hutona kidogo kwa kidogo.